Katika jumba la kutengenezea utimamu au usawa wa mwili, msichana anaonekana ameketi huku amevalia shati nyeupe na kaptura nyeusi, huku amekalia hicho kidude chekundu.

Katika mandhari ya darasa, ukutani umeandikwa siku za wiki kutoka Jumapili hadi Jumamosi. Kando yake kuna ukuta mweupe ulio na maandishi na mistari.

Kitabu hiki cha kuwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi. Katika ukurasa wa mia moja sabini, wanafunzwa kuhusu matumizi ya hiki na hizi, kuonyesha umoja na wingi.

Katika mandhari ya darasa, ukutani kumeekwa jina za siku kutokea siku ya Jumapili hadi siku ya Jumamosi, huku kando yake kuna ubao mweupe ambao umeandikwa kwa kalamu ya wino mweusi.

Huu ni mlango wa darasa ambayo imepakwa rangi nyekundu. Mlango huu ni wa darasa la 6C. Mbele ya mlango huu kuna ua la kijani kibichi.

Wanaume walemavu wachezaji wenye sare rasmi za Kenya wanaonekana wakicheza kwa kutumia magongo huku pembezoni kuna mwanamume anatembea kando ya uwanja huu.

Tarakilishi ni aina ya mtambo unaotumika katika urahisishaji wa kazi katika karne hii ya sasa. Tarakilishi hii ni nyeusi na ina vibonyezo vyeusi vinavyopakana nacho. Tarakilishi hii imewekwa juu ya meza nyeupe.

Katika shule, ukuta wa darasa umetundikwa kibango, ambacho kinawakumbusha wanafunzi dhana na mikakati ya kuishi pamoja na kuwa katika hali ya kupendana na kufanya kazi kwa bidii.

Jumba kubwa lenye ghorofa moja limesimama pembeni. Jumba hilo lina milango tatu ya nje yenye rangi ya hudhurungi. Paa la nyumba hilo ni la rangi nyekundu. Mbele yake kuna nyasi safi ya rangi kijani kibichi. Mbele ya nyumba hilo kuna kiti cha plastiki nyeupe.

Huu ni mlango wa darasa uliopakwa kwa rangi safi ya hudhurungi. Mlango hii ni ya darasa la kwanza C. Mwalimu msimamizi wa hili darasa anaitwa mwalimu Agnes kulingana na bango lililowekwa langoni.

Katika meza nyeupe, kunazo tarakilishi mbili. Mbele ya tarakilishi hizo, kunazo karatasi zenye michoro tofauti na rangi tofauti. Kando upande wa kulia, kuna vitabu vilivyopangwa. Hii inaonekana kuwa mandhari ya ofisi.

Hili ni lango la darasa lililopakwa kwa rangi ya hudhurungi. Lango hili limewekwa bango linaloonyesha maana ya neno fulani ya kingereza yenye inawakumbusha wanafunzi maneno hayo wakati wowote wanapoingia darasani mwao.

Mwanamke aliyevalia sare rasmi ya nchi ya Kenya ya wanariadha, akiwa anasaidiwa na watu wengine watatu akiwamo mwanamke mwingine mmoja nyuma yake. Mwanamke huyu anaonekana kuwa mwanadada wa mbio za masafa.

Wachezaji waliovalia sare rasmi ya kuonyesha kwamba ni wachezaji kutoka Jamhuri ya Kenya maanake, sare zao ziko na nembo ya bendera ya Kenya, wengine wao wameshikilia magongo kumaanisha ni walemavu. Wachezaji hawa ni wachezaji walemavu wanaocheza kwa kutumia magongo.

Katika ubao mweupe, kuna maandishi ya herufi ndogo, ambayo yanatumika kuwafunza wanafunzi, jinsi ya kuandika na kupanga herufi ndogo katika maandishi. Katika ubao huo umeandikwa tarehe na bado katika ubao huo, kuna ruler ya mwalimu.

Mwanaume aliyevalia shati yenye rangi tofauti na shati nyingine ndani nyeupe. Amekalia kiti cha magurudumu kinachotumika na waliolemaa au walioumia miguu au wasio na uwezo wa kutembea. Huku amebeba vitabu tofauti na amevalia saa mikononi.

Mwanadada mwogeleaji aliyefunga nywele kwa kitambaa cheupe huku ameshikilia chuma, yuko majini kwa minajili ya kuogelea ama katika spoti ya uogeleaji.

Katika mazingira ya shule, nyumba hii ndefu ni madarasa ambayo ukutani pamepakwa rangi nyeupe, huku mlango ukipakwa rangi nyekundu. Ukutani wamechora wanyama ikiwemo twiga na tembo.

Hii ni rafu iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe. Rafu hii hutumika katika kuweka vitabu au faili ili kuzitengenisha kwa urahisi wakati wa kuzitafuta au wakati zinahitajika.

Hili ni darasa ambapo pembeni kuna ubao mweupe ulioandikwa maandishi kwa kalamu ya buluu au samawati. Sakafuni, kumepambwa kwa kutengenezwa kwa rangi ya hudhurungi. Mbele mlangoni kuna ndoo na kifagio kinachotumika kusafisha darasa hilo.

Hili ni jumba kubwa ndefu ambalo limejengwa kwa paa ya rangi ya hudhurungi. Jumba hili lina madirisha mengi, huku lango kuu limerembeshwa kwa maua yaliyopangwa kwa ustaarabu.

Mwanamme aliyevalia sare rasmi ya uchezaji wa kandanda nchini Kenya. Amesimama katikati ya wanaume wawili, ambao ni walemavu, huku wanatembea kwa kutumia magongo. Nyuma yao kuna viti ambavyo havijakaliwa na mashabiki kwenye ukumbi huo. Viti hivyo ni vya rangi ya samawati na nyekundu.

Katika ukuta huu mweupe kuna maandishi ya kuashiria kwamba kumefunguliwa shule ya watoto walio na shida ya kusikia. Kwenye ukuta huo huo kuna bendera mbili, upande wa kushoto na upande wa kulia pamoja na maridadi. Mbele kuna ua la kijani kibichi.

Hivi ni faili ambavyo hutumika kuweka rekodi au mipangilio fulani rasmi inayoweza kupatikana wakati inavyohitajika. Faili hizi ziko tofauti tofauti kwa rangi.

Mwanamke aliyekalia katika kiti cha gurudumu kinachotumika na watu walemavu wasioweza kutembea. Amevalia rinda nyekundu, huku mikononi amebeba chuma kilichofunganishwa bendera ya nchi ya Kenya. Nyuma yake kuna mwanamume aliyevalia koti nyekundu vilevile. Nyuma yao kuna wengine waliovalia marinda na waliokalia viti vya magurudumu.

Hawa ni wanaume wanariadha ambao wanashindana ili kubainisha mshindi. Kati yao, mwanamume aliye mbele aliyevalia vazi nyekundu yenye nembo ya Kenya, ameinua mikono kwa ishara kwamba ni yeye ndiye mshindi.

Bango hili lililotundikwa ukutani mwa darasa linatoa mafunzo kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla jinsi ya kufanya au kuelewa usimamizi wa taka katika shule na jamii kwa jumla. Hapa wanafundishwa jinsi ya kutumia tena, kupunguza au kutumia hizo uchafu au taka kutengeneza vitu vyenye thamani.

Mlango wenye rangi ya hudhurungi wenye mchongo wa kimtindo, ambapo ni mlango wa kuelekea katika maabara ya Kemia na maabara ya Bayolojia.

Jumba hili kubwa lenye paa la hudhurungi na vilevile sakafu ya kahawia imetengenezwa kwa milango ya kahawia na dirisha iliyopakwa rangi ya kijani kibichi.

Hili lililotundikwa ukutani linatoa maelezo na mafunzo kuhusu umuhimu wa maji na jinsi maji yanavyoweza kupatikana na jinsi pia ya kulinda maji hayo. Maji pia huwa na umuhimu mkubwa kwa maisha ya binadamu, hivyo basi kila binadamu anafaa kuwa anatumia maji angalau kiwango kinachohitajika.

Hiki ni kitabu cha mafunzo cha somo la kiingereza kwa wanafunzi wadogo wa darasa la pili. Kitabu hiki cheupe kimeandikwa na maandishi ya rangi ya samawati na ya kijani kibichi, huku imepambwa na maua yenye rangi ya kijani kibichi na samawati.

Hili ni jumba kubwa lenye rangi ya hudhurungi. Mbele yake kuna nyasi safi iliyo na rangi ya kijani kibichi. Mbele ya lango kuna maua uliopangwa kwa ustadi na kurembesha nyumba hilo.

Wasichana hawa wawili waliovalia shati ya samawati, wanashiriki katika michezo ya mbio. Msichana huyu mirefu anamsaidia mwenzake aliyekuwa na shida ya kuona au ambaye ni kipofu kushiriki katika mbio hizo. Kando Yao Kuna mashabiki au watu walioketi wakiwatazama.

Hili ni jumba kubwa ambalo limerembeshwa kwa kupakwa rangi ya kahawia na nyeupe. Nyumba hii iko na ngazi zinazosaidia mtu anapoenda nyumba za juu, kwa kutumia ngazi hizo. Mbele yake kuna nyua zilizotengenezwa kw kuchongwa. Pia kuna uwanja uliotengenezwa kwa ustadi na kufyekwa ili kuwa safi.

Mwanamume aliyevalia sare rasmi ya riadha ya Kenya akiwa anasheherekea ushindi huku amefunika uso kwa kitambaa cha samawati amevalia sare nyekundu huku kaptura ikiwa nyeusi. Nyuma yake kuna mkimbiaji mwingine anayeonekana kutaka kumguza mikononi.

Mwanamume huyu aliyevalia nguo rasmi ya kuendesha baiskeli, analiendesha baiskeli la rangi ya manjano, huku amevalia kofia inayomlinda dhidi ya kupata ajali. Mwanamume huyu ni kilema maanake anaendesha baiskeli kwa kutumia mguu mmoja.

Darasa hili lina madawati sita ambapo kila dawati limewekewa kiti cha mwanafunzi. Pembezoni kuna ubao mweupe ambapo kuna rula ya mwalimu imeekelewa.

Katika nafasi iliyozingirwa na vyuma viliyopakwa rangi ya kijani kibichi kando ya dirisha, kuna tenki mbili ambapo moja ni rangi nyeupe ingine ikiwa ya rangi ya chungwa, huku ukutani kunacho kizima koto cha rangi nyekundu.

Mwanamke aliyevalia shati nyekundu yuko kwenye mashua, ambako ameshikilia makasia mawili kwa mikono yote miwili. Mwanamke huyu yupo tayari kuendesha mashua hii. Kando yake kuna gari ya walemvu kuashiria kwamba, mwanamke huyu huenda ni mlemavu.

Hili ni darasa ambalo lina ukuta lililopakwa rangi ya kijani kibichi. Kwenye ukuta kuna ubao mweupe ambayo ina maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu ya samawati.

Katika darasa hili, madawati yamewekwa pamoja huku nyuma yao kuna kiti kilichoangushwa. Mbele katika ubao kuna maandishi na maelekezi yanayoonyesha mikono tofauti ya kulia na kushoto. Madawati hayo kuna mawili ya rangi nyeupe huku mengine ni ya rangi ya hudhurungi.

Wachezaji walemavu wa mpira wa kandanda wanaocheza kwa kutumia magongo, wanang'ang'ania mpira huku mwanaume aliyesimama kando akitizama. Timu moja imevalia shati ya rangi ya manjano, huku ingine ikivalia shati ya rangi ya uchungwa.

Hawa ni wachezaji wa mpira ambao vilevile ni walemavu, mmoja akiwa amevalia sare ya rangi nyekundu, huku mwingine akivalia sare yao rasmi ya rangi ya kijani kibichi, wakipigania kupiga mpira huku wakikimbia kwa kutumia magongo.

Hili ni darasa ambalo kwenye ukuta wake, upande wa mbele juu, kumeandikwa makaratasi yenye mapambo. Yaliyoandikwa maherufi kubwa na ndogo, kwa minajili ya masomo. Chini yake kuna ubao mweupe ulio na maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu ya samawati na nyeusi.

Mwanadada mlemavu aliyepoteza miguu yote miwili, kisha kukarabatiwa na kuwekewa chuma. Ameketi kwenye kiti cha mbao huku akiwa anatabasamu. Kando yake kuna magongo ya kutembelea.

Mchoro huu unapatikana katika vitabu vya watoto wadogo wanaojifunza kusoma na kuandika. Upande wa kulia inaashiria mtoto anaandika akitumia mkono wake wa kulia, ilhali upande wa kushoto inaashiria mtoto anayeandika kwa kutumia mkono wake wa kushoto.

Katika meza nyeupe, kuna vitabu vingi ambavyo vinafanana kuashiria kwamba ni vya somo moja. Somo hilo ni la kompyuta. Katika kiti nyeupe, kuna nyaya zinazotumika katika kuunganisha kompyuta.

Hii ni maabara ya kompyuta ambapo kwenye meza ndefu nyeupe, tarakilishi zimepangwa na viti ili anayetaka kuzitumia au anayetaka kupata huduma kutokana nazo au kujifunza ana uwezo wa kuzitumia kwa kukalia viti hivi vyeupe.

Mchezaji mwenye sare rasmi yenye kaptura nyekundu na shati nyeupe na nyekundu ,anacheza mpira kwa kutumia magongo. Mchezaji huyu anaonekana kuwa ni mlemavu.

Hili ni darasa ambalo limepangwa kwa ustadi. Viti na meza vya wanafunzi vimeekwa katika makundi. Pembeni kuna meza ya mwalimu lililojaa vitabu juu. Dirishani kuna pazia.

Mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya samawati na shati nyeupe huku ameekelea mapambo ya maua kifuani, ameshikilia kipaza sauti akiwa anawaongelesha waliohudhuria mkutano huo, uliokuwa unaongelea jinsi ya kuinua watoto wanaoishi na ulemavu.